Tarakilishi yamewekwa juu ya meza. Vitabu za shule pia zimepangwa. Wanafunzi wanakuja kusoma hizo vitabu na wanatumia tarakilishi kuweza kupata taarifa kwenye mneti. Shule mingi zimewekwa matarakilishi ili wanafunzi wapate huduma hizo.

Usafishaji mazingira shuleni, watoto wanafundishwa aina za uchafu vile za kuzitupa. Ni vizuri watoto kufundishwa hivi shuleni kwa vile wanafanya mazingira ikue safi, hawatapata ugonjwa na kuwa wagonjwa.

Mtu amekaa kwenye kiti ya magurudumu, anapiga kitu, anajifundisha kupigana mchezo wa madondi. Hako kwenye pahali ya watu kufanya mazoezi. Mtu mmoja anamsaidia kushikilia ile kitu anapiga.

Chumba cha tarakilishi. Watu wanakuja kuingia kwenye mtandao wa kijamii kupitia tarakilishi hizi. Maviti yameekwa ili wakae kwa starehe. Inaeza kuwa ni shuleni ambapo wanafuzi wanapewa ruhusa ya kutafuta maarifa kwenye tarakilishi.

Sehemu ya watu hupatana moto ikitokea. Nyuma kuna mtungi kubwa ya maji kuwekwa, ni rangi nyeusi. Moto ukitokea watu wanahimizwa wapatane sehemu hii, ili waweze kusaidiwa kwa haraka.

Mwanariadha anashiriki katika mchezo wakuruka. Anaruka juu, akaanguka kwenye mchanga. Mashabiki hawayuko kwa vile viti ni wazi, hakuna watu wengi kwenye uwanja wa mchezo.

Mwalimu anasahihisha kazi ya mwanafuzi. Walikuwa wanasoma somo la dini. Wanaulizwa maswali vile walifundishwa. Wengine wanaabiwa wachore na kuipaka rangi bibilia.

Darasani watoto wanafundishwa. Iliandikwa siku ya ishirini na nne mwezi wa pili mwaka wa elfu mbili ishirini na tano. Watoto wanafundishwa miezi za mwaka. Wameekewa mwaka wa Oktoba, mwaka wa Novemba na mwaka wa Disemba.

Gorofa imejengwa vizuri na inavurutia macho, iko maridadi. Nyasi yamekatwa vizuri na maua yametengenezwa. Sehemu hii ni kanisa. Watu wenye dini ya kikristo wanakuja kuhubiri injili sehemu hii.

Mtu mlemavu anatembea na kiti ya magurudumu, ameshikilia ma vitabu ako maktabani amemaliza kusoma ama anaenda kuisoma. Ako na bidii na ni msomi, anakuja hadi maktabani ilhali hawezi tembea ili apate taarifa,.

Msichana amekuja pahali ya kupiga zoezi, ameketi amevaa nguo nyekundu. Amemaliza kuinua chuma anapumzika. Sehemu hii watu wanakuja ili wapate afya njema ama wapunguze kilo zao.

Shuleni watoto wamefundishwa wakapewa mtihani. Mwalimu amefanya bidii akasahihisha yote. Wamepata yote hawaja noa hata moja. Watoto hao wako na akili na bidii kwa vile wamepata yote.

Sehemu ya ubao pahali kifutio inawekwa na kitu ya kuandika laini vizuri , kuichora laini vizuri. Hapa ni darasani watoto wanakuja ili wapewa maarifa na mwalimu wao.

Wakimbiaji wameshinda wanasimama wakipigwa picha. Wamebeba bendera ya Kenya kwenye mgongo yao. Aliyekuwa hapo anaitwa Nancy Chelagat Koech, ni mkenya alikimbia mita elfu moja mia tano, hawezi ona ni kipofu.

Samson ojuka ni mkenya alizaliwa 1996|4|13 .Anashiriki katika mchezo. Anaruka mita 100,200.Anaruka juu, akona ulemavu.

Masomo ya siku hizi inaitwa CBC ni ya darasa la pili almaarufu kama grade 2 , ni somo ya mazingira, nambari ya wachapishaji wa vitabu imeandikwa ili watu waweze kuwasiliana nao.

Mtu anaendesha baiskeli na hana mguu moja ilhali yeye ni mlemavu anakijikaza kuendesha baiskeli, akona bidii sana, amevaa kitu kichwani na miwani, anaendesha kwa barabara, kando ya barabara ni msitu.

Mwanamke ako kwenye mashua, ameisukuma, ako ziwani. Amevaa nguo ilioandikwa Kenya, amevaa kofia. Inaeza kuwa anakifanya kwa ajili ya nchi yake ya Kenya.

Sehemu ya shuleni, madarasa yamefungwa, wanyama pori wamechorwa kwenye ukuta. Shuleni hii nyasi imekatwa na maua yamerembeshwa, miti yamenawiri nakuwa kubwa sana

walemavu wanashiriki katika mchezo wa kandanda refa anapita katikati yao amevaa nguo ya mpira, yeye hana ulemavu mashabaki hawako kwa vile viti ziko wazi licha ya ulemavu yao watu wamejikaza kucheza mpira

Chumba cha tarakilishi, matarakilishi yamepangwa juu ya meza na kiti ya mtu kukalia. Chumba hiki kimefungwa watu wanakuja kuingia kwenye mneti sehemu hii, ukitaka taarifa mambo hiyo iko kwenye intaneti unakuja unalipa pesa ama sehemu hii inaezakuwa ni ya shuleni wanafunzi wanatumia tarakilishi hizi.

Sehemu ya darasani kwenye ubao, mwalimu ameandika vitu ili wanafunzi waweze kuandika kwenye kitabu chao .Walimu akona bidii kuwafunza wanafunzi, kitu cha kufagia darasani imewekwa na pahali ya wanafunzi kutupa uchafu.

mwanamke mlemavu anashikilia bakora mbili anacheza mpira wa kandanda licha ya ulemavu wake anajikaza na kuja uwanjani kucheza ana mguu mmoja amevaa nguo ya timu ya kenya anataka kupiga mpira iliyoko mbele yake

Madawati yamepangwa, watoto wanawekwa kwenye kikundi ili waweze kupeana mataarifa. Walimu wengi wanatumia njia hii ya kufunzana. Inahimizwa wafanye hivo kwa vile wanafunzi wanaweza kusaidia. Wale wameshika na wale hawajashika wanasaidiana na wote watashika.

Mkimbiaji aitwaye Kimani amefaulu kushiriki kwenye kukimbia. Amevaa nguo imeandikwa Kenya. Ni kipofu Kimani, anashikiliwa na mtu mwingine ili kumwongoza.

Mlango ya maabara ya kemia na ya biolojia, wanafunzi hukuja hapa ili kusoma. Shuleni yote kuna maabara inafundisha watoto waweze kushikanisha makemikali ili wajue kwa vizuri masomo yao.

Sehemu ya gwaride. Wanafuzi wanakuja hapa wanahutubiwa na mwalimu mkuu. Kuna kitu ya kupandisha bendera juu. Ghorofa hii ya shuleni lango mbili imefungwa. Watu hawayuko shuleni kwa vile kumetulia.

Bodi imewekwa kwenye ukuta ya shule yenye inasema watu wa hiyo shule wana maagizo wanafwata, wanafanya kazi kwa pamoja, wanaheshimiana wote, wanafuata walioota na wanawaheshimu na kuwatii walimu wao wanafanya kila kitu muda wake. Wanasema ni familia.

Sehemu ya darasani karatasi imewekwa kwenye ukuta imechorwa saa. Wanafunzi wanafundishwa vile ya kutumia saa. Imechorwa kwa rangi ya kuvutia ili wanafunzi wapate hamu ya kuijua.

Hellen Wawira, mkenya aliyezaliwa mwaka wa elfu moja mia tisa tisini na mbili, mwezi wa nne siku ya kumi na tano, anafanya mchezo wa kuinua vitu kama machuma, anainua machuma chini ya kilogramu arubaini na moja. Ako na ulemavu.

Vitabu zimepangwa kwa pamoja. Ni ya darasa ya watoto wadogo. Imeandikwa na John Habwe. Inaitwa Ayubu Mshakani. Ni kitabu ya lugha ya Kiswahili. Wanafunzi wanafundishwa kutumia kitabu hii.

Msichana mlemavu ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Anashiriki katika mchezo wa kurusha kijiti. Amevaa miwani. Ilhali ya ulemavu yake haiumuzuii yeye kushiriki katika mchezo, akona bidii sana.

Wanariadha wawili wanakimbia kwenye uwanja wa kukimbia. Wamevaa nguo iliyoandikwa Kenya. Wanawakilisha nchi ya Kenya. Hawaoni kwa vile ni walemavu lakini licha ya hao kuwa kipofu wanashiriki katika mchezo ili timu ya Kenya iweze kushinda.

Wanariadha wanamaliza kukimbia. Mwenye anaongoza ni Mkenya anayeitwa Kimani, na mwenye anamfuata ni mtu wa asili ya Brazil anayeitwa Santos. Wanariadha hawa wako na ulemavu ya kipofu, hawawezi ona, lakini wanakimbia ilhali ni vipofu.

Maango imeandikwa watoto wa shule hawaruhusiwi kupitia hapo wakienda nje. Ilani imewekwa kwenye mlango na kufungwa. Sehemu ya shuleni wanafunzi hawafai kupitia mlango zingine imewekwa ni ya walimu peke yake ama wanaofanya kazi shuleni.

Kitabu cha somo la kiswahili imefunguliwa ukurasa wa mia moja na sabini. Wanafunzi wanafunzwa kutumia hiki na hivi, shuleni wanafunzi wanafundishwa kutumia kitabu hiki.

Elimu ya darasa kwenye ubao, maandishi yameandikwa. Watoto wadogo wanafundishwa vile ya kuandika kwenye hati nzuri, mwalimu amefanya vizuri kuwafundisha watoto hao ili waweze kuelewa na waandike hati nadhifu.

Kitabu cha darasa la pili ya somo la kingereza imeadikwa na Haydn Richards. Kitabu hiki kimezeeka ,ni kama ili tengenezwa kitambo imetumika na watu wengi sana imechorwa maua.